Huyu ni jaji mkuu nchi yetu ya Kenya Bi. Martha Koome akiwa anapeana hotuba nje ya jengo la mahakama na amesimama na watu wengine wanaoonekana pia ni maafisa.

Hapa ni uwanja na tunaona sherehe ikitanda ambapo wengi wanaonekana kufurahi na kushangilia baada ya timu ya kenya kunawiri na kushinda. Tunaona watu wa nchi tofauti pia wakiwemo hapo katikati mashabiki hawa wako na furaha.

Hii ni kiongozi wa upinzani Raila Amollo Odinga. Akionekana kuchukuliwa vidole wakitumia mashine ya kisasa, naona dada huyu anatumia hii tarakilishi kuhakikisha kuwa yanaonekana kutumika kutengeza paspoti.

Kwenye sehemu hii tunaona wafanyikazi hao wanao valia koti ya kijani kibichi, wakiwa upande mmoja kusaidia hao watu waliopanga foreni wakiwa wanachukua vidole zao kwenye mashine hii.

sehemu hii tunaona mambo ya usajili yakifanyika katika tenti hii. Jamaa huyu anachukua vidole za mwanadada huyu kwenye kifaa hicho ili aiweke kwa karatasi. Mwenzake mbeleni hapo anaendelea kujaza makaratasi hayo.

Katika uwanja huu tunaona wachezaji hawa wawili wenye timu tofauti wakicheza mpira ya kandanda, wao wanacheza mpira huo huku wenzake wakitazama kwa umbali.

Hapa ni jukwaa la uwanja na tunaona watu wengi mashabiki wakiwa wamekusanyika kutazama mechi, wao vwanaonekana kufurahi na kushangilia huku wakipuliza vuvuzela.

Hawa watatu wamevaa shati ambayo imeandikwa jina Kenya huku wamejipaka kwa uso rangi yenye alama ya bendera ya nchi yetu. Wanaonekana kuwa na furaha sana wakati huu.

Ninaona watu wengi ambao wameketi kwenye sehemu moja ya jukwaa. Wao wamevalia sare ambazo zinafanana ya samawati na kofia huku wakiwa wameinua mikono kuonyeshwa kwamba walikuwa wanatambulishwa.

Mkebe huu inatumika sanasana kuwekwa nguo ambayo yamevaliwa na yakachafua. Huwa zimekusanyiwa hapa ndo iwe rahisi kupekua na wakati wa kuuza koni.

Hapa ni jengo ya huduma center ambako tunaona wahudumu hawa ambao ni wafanya kazi wakijaribu kupena maelezo kwa waziri huyu ambaye anasikiliza . Wao wamekusanyika mahali hapa.

Hawa ni mashabiki wakali ya timu ya kandanda ya Gro mahia na wanaonekana kuwa na furaha na kutia sherehe wakiwa wanapewa mazao pia wamewasha moto mahali pale na kuua na wengine wakiwa na Silas kama nyundo.

Kwenye eneo hili inaonekana gari ile ya kuunda barabara likijaribu kutoa mjanga ili kuenda mtaro ambayo maji itapita. Pale mbele tunaona kuna jengo ingine na watu wanaopita pale.

Hizi ni vitambulisho ambazo zimefungwa pamoja kwa kuswanywa ili kuwa rahisi kuweza kuitambua na sazile mtu amekujia kujiankulingana na ile siku ilitengenezwa.

Hapa tunaona wafanyi kazi wenye idara tofauti tofauti , wakiwa wameshika cheti mikononi mwao, wakiwa wameongozwa na jaji mkuu Martha Kome, gavana wa Nairobi na viongozi wengine wa haki katika serikali.

Katika uwanja huu tunaona wachezaji wakiwa wananyooshea mikono yao juu kwa upande ule ambao washahabiki wenzao wako. Wanaonekana kuwa wanatayarisha ama wamemaliza kucheza.

Chafu hii, kando ya barabara ni mahali watu wanarusha takataka, linaonekana kuwa chafu mno na imetapakaa na inaweza anza kuleta madhara ya afya yakizidi kuwa hapa bila kutolewa.

Hapa tunaona mawakili wakiapishwa, wengine wakiapishwa wakitumia bibilia na mwingine akitumia kitabu cha Uisamu, wote wamepiga picha kwa pamoja, pamoja na kiongozi wao.

Ni ofisi ya huduma kenya ambapo wananchi hutembelea ili kupata huduma tofauti za serekali kwa urahisi. Tunaona wafanyakazi kwa upande mmoja huku tukiona wale wanaenda kuulizia kwa upande mwingine.

Tunaona bango ambalo limeandikwa Jubilee Mbele Pamoja, hii ni ishara ya alama ya chama hicho ikiwa na ndege yenye iko na matawi kwenye mdomo wake.

Tunaona rais wa nchi ya Kenya, Bwana Ruto, akiwa na wakili ama jaji akielekezwa kujaza ama kupiga sahini vitabu kadhaa iliyo meza yake. Bibi ya Kericho amekaa kando, huku majaji wakiwa wamesimama kushuhudia.

Hapa ni uwanja na tunaona wachezaji hawa wakinyang'anyana mpira na wanacheza mchezo wa mpira wa mkono. Ni timu mbili na wanaonekana kucheza kwa mbio huku watazamaji wakiwaangalia.

Kenye tenti hii ama kivuli hii, tunaona imeshorwa picha ya mama Milicebt Omanga ambaye alikuwa anauania kiti cha wamama wa kaunti, kunao watu waliohapo ndani wakiwa wamevalia koti ya mama huyu na mwandada huyu ambaye anatabasamu mno.

Kwenye hii ofisi ya huduma Kenya ambapo watu huenda kujipatia huduma mbalimbali za serikali kwa uraisi. Tunaona watu ambao wamejaa kwenye foleni huku wakiwa wameketi kusubiri kupewa usaidizi na pia wafanyi kazi hawa wakiwa wanangangana na wenzao pande mwingine wakiwaangalia.

Hapa ni ofisiya huduma Kenya ambapo watu wanajipatia ama hupata huduma za serikali. Mhudumu yule yukopale na tarakilishi yake akipeana maelezo kwa wenzake walio upande wa pili huku wote wakionekana kucheka.

Ninaona mtaro ambayo imechimbwa kando ya barabara na tayari maji yamekwisha jaa hapa. kando pale kuna watu wa bodaboda ambao wanatembea kwenye hilo barabara wakionekana kufanya shughuli zao.

Kwenye sehemu hii ya jukwaa katika uwanja tunaona mashabiki wakiwa wamekuja kushangilia mchezo na wanaonekana kusisimka mno wakiwa wamevalia shati inayoandikwa sport pesa.

Watu hawa wanaonekana wakibeba kibango hiki ambacho kimeandikwa upande wa koti ambao inasaidia kuzungumza saa zile watu wanatafuta kukubaliana wakiwa na shida badala ya kuenda kotini.

Hapa tunaona aliyekuwa rais wa nchi hili la Kenya Uhuru Kenyatta, akisalimiana na mama huyu aliyekuwa kiongozi wa wanawake anaonekana kuwa na furaha mno huko wakitabasamu.

Watu hawa ambao wamekusanyika wanaonekana kufurahia na kuinua mikono juu kwa ishara kwamba kuna ushindi huku wakiwa wameshikilia bendera la nchi ya Kenya, wanaonekana kuwa uwanjani kulingana na ile picha tunaiona wana wachezaji.

Wachezaji hawa ni wa Banda fc na wanaonekana kumsherekea mwenzao aliye katikati kwa kumpongeza kwa kazi aliyoifanya labda ni kufunga goli, mmoja akionekana kumshika kichwa huku wengine wakimnyoshea mikono zao.

Hapa ni uwanjani na tunaona watu wengi wamekusanyika wakionekana kuwa wana furaha na kushangilia inaonekana kwamba wako uwanjani na wanapeana ilini zao ama furaha kulingana na matukio mbeleni ni jamaa aliyemahongo.

Hapa tunaona Rais wa tano wa nchi ya Kenya akiwa amechukua Bibilia kwa mkono wake wa kulia wakati ambapo alikua anaapishwa. Kando yake ni mke wake Bi Rachel Ruto.

Hapa tunaona askari wa usalama akiwa amekuja kwenye mahali hapa, katika ofisi hii ya huduma Kenya akitafuta usaidi, mhudumu anajaribu kuskiza maelezo yake, akiwa ametabasamu.

Kwenye uwanja huu tunaona watu wengi wakiwa wamesimama simama kando kando, hapa kunaye meza ambayo kuna watu wawili wanaonekana kuandika kwenye meza hii na wanasajili na kuandika maarifa ya hawa watu walio kwenye foleni.

Hii tenti kubwa ambayo imekwa mahali hapa iko na wafanyikazi kutoka Huduma Kenya na wao wanaonekana kuzungumza na wateja hawa ambao wamekuja kupata huduma za serekali.

Watu hao wako kwenye jungwa house , ambayo ni ofisi ya chama ya ODM, wanaonekana wakiwa wamesimama, mbele ya wanahabari, tayari kuwahudhuria, ama kuongelesha.

Kunao wanadada wawili ambao wako uwanjani wanacheza mpira wa mkono ambayo inaitwa handiboli. Wao wanaonekana kucheza kwa kasi mno huku mashabiki waliopo kwenye jukwaa wakitazama hio mechi.

Hawa ni mashabiki sugu wa timu ya Gormahia ambaye wanaonekana kuwa na furaha huku wengine wakipiga fumbozela wengine wakishikilia taa na mwingine kitambaa cha timu hiyo wao wanaonekana wanatabasamu mno.

Mwanadada huyu yupo uwanjani na wenzake huku maeshikilia kitambaa ambacho kimaendikwa BANDARI F.C na inalingana na haya mavazi wamevaa kwenye shati yenye majina haya.

Hapa ninuwanjani na tunaona wachezaji kutoka nkatika nchi ya Kenya, wakiwa kwenye laini na wanaonekana kushangiliwa na mashabiki huku nyuma kukiwa na mchezaji ama mwanariadha wa nchi tofauti.

Kwenye hema hii tunaona watu watatu, wawili wakionekana kua wanapeana huduma , huku wa shati nyekundu akiwa anapewa maelezo na kuelezewa mambo yanayoendelea hapa.

Mtu huyu aliye mbeleni anaonekana kupeana maelezo kwa ofisi hii ya kupeana huduma kwa watu hawa ambo wamekusanyika huku pia wanahabari wanaonekana kupiga picha.

Huyu ni jaji mkuu wa nchi hii ya Kenya, jaji Martha Koome na anaonekana kuchukua Bibilia kwenye mkono wake wa kulia huku akikula kiapo kwenye huo tovuti ya kuongelea.

Mashabiki hawa wako upande mmoja wa uwanja katika jukwaa huku wakionekana kusisimkwa sana, mmoja wao aliye mbele akionekana kuwa ameinua mkono akiwa amevalia bendera wenzake wakiangalia upande huyo mwingine.

Kwenye uwanja huu tunaona tenti ambazo zimewekwa hapa ili watu waje wapate huduma za serekali. Wafanyakazi hao wa kituo hichi wanaonekana kushughulikia watu hao ambao wamepanga foleni huku wakitumia tarakilishi zao.

Tunaona raisi aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyata akiwa kwenye ukumbi huu, akikula kiapo ya kuongoza nchi baada ya kushinda uchaguzi ,hii inaongozwa na jaji mkuu Maraga.

Hapa ni kwenye jukwaa ambapo tunaona watu wanashabikia timu ya kenya. Wengi wamevaa sare ya shati nyekundu huku mwanadada mmoja akiwa ameinua bendera ya nchi ya Kenya.

Hapa ni uwanjani na tunaona watu wengi wamejitokezea kushangilia mchezo, wao wengi ni wa timu fulani na wamevaa sare zao na wanaonyesha kuinua mkono kwa ishara na kuwa kuna ushindi.

Hizi ni vitabu za paspoti na zimepangwa kwenye sanduku hili kwa orodha na ni ile ya nchi ya Afrika mashariki, haya paspoti.

Hapa tunaona wachezaji katika uwanja huu wa polisi ambapo wanacheza mpira wa soka. Wao wanaonekana kung'ang'ania mpira na ni timu mbili moja ikivaa sare nyeupe nyingine ikiwa ni nyekundu.

Kwenye uwanja huu tunaona watu wachache ambao wameketi pale kukiwemo na wachezaji hawa ambao wanafanya mazoezi ya kuruka kwa viwimbi.

Hapa tunaona rais wa nchi ya Kenya Bwana Ruto akiwa na jaji mkuu wa mahakama anayeitwa Martha koome wakionekana kuwa na mazungumzo huku rais akiwa ameshika saa yake.

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana akisalimiana na Rais wa kenya William Samoe Ruto wakiwa wameshika kitabu hichi nyekundu huku wote wakiwa wanaonekana kutabasamu na furaha mingi.

Hapa ni ofisi ya serkali ambapo tunaona watu wawili mwana dada wakiwa wameketi kwenye, meza huu moja wao akionekana kusaidia mwenzake akitumia tarakilishi iliyopo mbele yake.

Kwenye uwanja huu ni wachezaji wawili ambao ni wa timu tofauti kulingana na sare ambayo wamevaa. Mmoja wao anaonekana kupiga sherehe huku akitoa sauti kwenye mdomo wake wa kufaulu kwa kusherehekea. Mwenzake akionekana kuwa mwenye hana furaha.

Hapa tunaona watu waliokuwa wameketi na wako kwa foleni wakiwa na makaratasi ama fomu anayoijaza, watu hawa wanaonekana kujaza marifa kuhusu ukiwa na msichana amesimama akiwaangalia.

Hapa ni ofisi ya huduma kenya na hapa mbele ni mahali ya kupeana taarifa. Mwanadada huyu ameketi ndio anayehudumu hapa mwenzake akiwa amesimama na wanaonekana kuangalia upande mwingine wote.

Hili ni ofisi la huduma Kenya ambapo watu uenda kupewa ama kusaidiwa kupata kazi ya serekali ama matumishi ya huduma ya serekali, watu hawa wawili wameketi wakingoja wahudumiwe huku wengine wakiangalia darakilishi mbele yao.

Hapa ni wachezaji ambao wanasherehekea sana ushindi wao. Wao wamefurahi sana wakiwa na kikombe chao ambacho wamejizolea na wanaliinua juu kwa minajili ya kupigwa picha.

Huu ni ofisi ya Huduma Kenya kwenye jiji kuu la Nairobi. Tunaona kwamba kuna watu wenye wamepanga foleni ili waingie ndani wapate usaidizi huku wengine wakiwa tu wameketi, wakiangalia upande tofauti.

Hawa ni wachezaji wawili wa timu tofauti wakionekana kucheza mchezo huu wa mpira ya mkono na mwenzake amejaribu kumzuia huku aliye na mpira akijaribu kukimbia nalo.

Hapa tunaona tangi kubwa sana ambayo imewekwa juu ya hii nyumba, na inaonekana kwamba iko na maji mengi, na iko katika ndani ya jengo hili tunaiona.

Kwenye pango hili tunaona mikono mbili ambayo yanasalamiana na wameandika maandishi yanayosomeka kwa pamoja hili linatumika na chama fulani.

Hapa tupo uwanjani na tunaona wachezaji wa timu tofauti wakicheza mchezo wa kandunda. Kati yao kuna referee anayeangalia hiyo mchezo, huku pale kwenye jukwaa ni halaiki ya watu ambao wanasherehekea mchezo huu.

Hapa tunaona mashabiki ambao wametabasamu sana wakiwa wameonyesha ishara ya vidole, Huku nyuma pia wengine wakiwa wamekuwa wanaona upande mwingine mbali kuonekana wanaangalia michezo.

Hii ni kitengo ama jumba cha Huduma Kenya na tunaona wafanyakazi wa ofisi hapo wakijadiliana mmoja wao akiwa ameketi chini akiwa na tarakilishi akifanya mambo yake huko ndani. Hii ni mahali serikali hupeana huduma zake kwa wananchi.

Hapa ni uwanjani ambapo tunaona wanariadha wakingangana kushindana sana, mmoja wao anatoka katika hii nchi yetu ya Kenya huku wengine wakitoka mataifa tofauti tofauti, wale kwa jukuani pia ni washangiliaji ambao wamekuja hapa kushuhudia.

Hii ni ofisi ya huduma kenya, na tunaona watu wanne wanaotoka kweye ofisi hii wawili kwa wawili wakinongonezana. Kando yake ni afisa maaskari ambaye amesimama na anaonekana kulinda huu jengo.

Hawa ni wachezaji wa rugby na wanaonekana kusheherekea ushindi wao huku wakiwa wameweka taji hilo juu ambao wamelipata, wenzao wakiwa wanainua mkono mmoja juu, kuonyesha ishara ya furaha na sherehe.

Tunaona jaji mkuu pamoja na naibu wake wakiwa wamesimama kwa laini, wakiwa na viongozi wengi wa serikali pamoja na speaker wa bunge, Wetangula, kiangozi wa wabunge wa wengi, Amos Cheruiyot na kiongozi wa wamama na wengineo. Wao wote wamesimama kwa laini.

Hapa ni ofisi au shuleni yenye mtu hupigiwa picha au paspoti, mwanadada huyu ni aliye mlangoni ndiye amemchukulia picha hawa watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wanaichukua picha hiyo wakitumia tarakilishi.

Hii ni kampuni ya Posta na tunaona watu wawili wameenda pale kutafuta huduma. Mwanadada pale yule anawaangalia akisikiliza maelezo yanayopeana. Watu wanaofanya malipo hapa kwa huduma zao.

Huyu ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya Bi Martha Koome na anaonekana kuwa anasikiliza mambo yanayosemwa akiwa tayari kuyajibu ama kuyaongelea.

Hapa ni jukwaa katika uwanja na tunaona watu wengi ambao wamekusanyika hapa, wengine wakiwa wamevaa sare zinazofana yenye rangi ya bendera ya Kenya wanaonekana kuwa wanatizama mchezo na wanakaa kufurahai sana.

Hizi ni ndani ya majengo au ofisi za Huduma Kenya ambapo huduma nyingi ya serikali hupatikana. Tunaona tarakilishi kadhaa kwenye meza hizi na pia kuna mwanaume mmoja anayeonekana kuandika kitabu huku mwenzake akiangalia ukuta.

Kwenye sehemu hii tunaona umati wa watu ambao wamevaa mashati yaliyo na jina Kenya kuonyesha kwamba ni wa nchi hii yetu. Jamaa huyu aliye mbele ako na tabasamu na amevaa miwani huku wengine wakionekana kuwa na shughuli zao wakipiga picha upande wa pili.

Huyu ni rais wa Kenya, daktari William Samoei Ruto, na naonyesha kwamba anakula kiapo ya kuongoza hii nchi, baada ya uchaguzi, bibi yake amesimama kando yake na nyuma ni majaji wakuu pamoja na viongozi wa serikali.

Wanasiasa hawa, wamekusanyika sehemu hii, ili kusherehekea chama cha PNU, kila mmoja akiwa ameshika glasi ya wine na pia wako tayari kukata keki hii. Hawa ni viongozi, mmoja wao akiwa upande wa upinzani, Raila, na mwenzake Rita.

Hapa ni uwanja ambapo tunaona timu mbili ya wanadada mmoja akiwa amevaa sare nyeupe na ako na mpira. Wenzake wawili wanaonekana kumpinga asiende mbeleni na wanavaa nguo ya samawati huku wakiwa na wamashabiki wanaotazama mchezo huu.

Hii ni pasipoti ya jamaa huyu na ina sura yake ya picha aliyopiga, inaonyesha kwamba yeye ni mtu wa nchi yetu ya Kenya na ako na shida ya autistic ama ulemavu huo.

Wachezaji hawa wa mpira wanaonekana kufanya mazoezi ya kukimbia kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wao wamevalia sare za kampuni ya Brookside na ni samawati wengine wakiwa na shati tofauti ya juu.

Hii ni nyumba ya huduka Kenya ambalo limejengwa na ni kubwa sana, kunao wafanyikazi wa hii jengo ambapo wamepanga laini wakiwa na sare za kazi ambazo zinafanana, kwa minajili ya kupigwa picha.

Hili ni ofisi ambayo ni ya huduma ambapo wananchi huwa wanaenda kupata usaidizi ama huduma za serekali zinapeana kwa njia ambayo ni rahisi na hayakawii sana. Watu hawa wamesimama ambao ni wafanyakazi pamoja na jamaa huyu anayeonekana kuuliza maswali mwanadada aliyeketi mbele ya tarakilishi.

Hapa ni uwanjani na tunaona wanariadha watatu wa Kenya wakionekana kufurahi na kusherehekea kuonyesha vitu zao angani, hili ni mwanariadha wa nchi ingine tofauti.

Watu hawa wameketi kwenye viti hivi wakisubiri kushughulikiwa ama kuangaliwa kwenye kituo hii cha Huduma Center ambapo serikali hupeana huduma zao kwa raia kwa njia ya rahisi.

Hapa ni mahakama ya koti ya Annex ambayo huwa inasema kwamba watu waweze kuzungumziana na kuelewana badala ya kuenda kotini kuleta kesi zao. Hii inasaidiana na watu sana na pia koti isikuwe na kesi mingi.

Kwenye kibango hiki tunaona kwamba mahakama inajaribu kujenga siku ambayo watajumuika na wananchi huku wakipeana huduma zao na kuhakikisha kwamba watu wameelewa mambo ya mahakama na vile kesi husuluhishwa. Itafanyika siku ya ijumaa januari tarehe thelathini na moja mwaka wa ishirini na tano.

Hapa ni ofisi, ambapo tunaona mtoto aliyeketi kwenye kiti akiwa ameangalia upande wa ukuta. Kunayo kamera inampiga ambayo inampiga picha, na kuna watu watatu, wanaume wawili, wanatazama na mwanamke huyo ambaye anatumia tarakalishi hiyo kupiga hizo picha.

Huyu mama ni mmoja wa majaji, katika mahakama kuu katika nchi ya Kenya, na tunaona akizungumza, kwenye chumba hii, kuna mambo kadhaa yanayo husu mambo ya sheria.

Tunaona kiongozi wa upinzani, akiongozwa na Kalonzo Musioka , akihutubia wanahabari, wao wako na wanasiasa wengine ambapo wanavaa kanzu ama nguo ama kanzu ya rangi ya samawati, ambayo ni ya chama hii.

Hiizi ni chumba au ofisi la Huduma Kenya ambapo watu huenda kupawa huduma bora za serekali kwa njia rahisi na yasio na matatizo. Tunaona wafanyikazi wakiwa na tarakilishi zao huku wakiangalia vitu. Mwenzao amesimama upande huu na kuna mwanamume pia anaongelesha mwengine huko mbele.

Aliyekuwa rais ya keny Mugai Kenyatta uhuru anaonekana kuwa na mazungumzo na jaji mkuu Maraga, kwenye sehemu hili, wote wanaonekana kuongea mambo mazito.

Hawa watu wako kwenye laini ingawa wameketi kwenye viti, tunamwona mtu huyu akiwa na risiti ya kuonyesha malipo ambayo amelipia huduma za serikali. Yeye anangojea aitwe ili apewe huduma zaidi.

Hii ni ofisi kubwa sana ambayo imejengwa na tunaona wanadada wawili wamevalia sare zinafanana ambayo ni shati nyeupe ikiwa na collar nyekundu, wakati katika sehemu ambayo wanapeana maarifa ama kujibu yale watu watakayo ulizia.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenyana tunaona wafanyikazi wakiwa upande mmoja ,wakifanya kazi zao kwenye tarakilishi. Mama huyu wa kwanza anaonekana kuongea na huyu kiongozi ambaye ni waziri Muturi na anapewa maelezo zaidi.

Hii ni sehemu ya uwanja kwenye jukwaa mahali ambapo mashabiki huwa wameketi wakitazama michezo inayoendelea wao wamesimama na kuinua na kupiga makofi huku wengi wao wakiwa na tabasamu na kuongea kuashiria kwamba kuna ushindi upande huo mwingine.

Hii ni jengo la mahakama kuu nchini kenya na kunayo maandishi ambayo yanaonekana kuunga watu wa mrengo wa LGBTQ kuwa wako na haki ya kutangamana na watu na hawafai kubaguliwa.

Uwanjani hapa kuna wachezaji wanaocheza mpira wa soka inaonekana kuwa kuna timu mbili moja wanavalia sare nyeupe ikia na rangi ya samawati wengine wakivalia sare ya kijani kibichi wao wanacheza sana huku na huku watu ama umati umejaa kushangilia.

Hapa ni jumba la huduma Kenya ambapo wakenya huenda kusaidika kupata usaidizi katika nafasi kadhaa, wateja hao wameketi kwenye viti wakingojea kuhudumiwa wakiitwa mmoja mmoja.

Hapa tunaona mwanaume huyu mwenye amevaa shati nyeupe akijaribu kujukua vidole ya jamaa huyu na kupajika kwenye karatasi, nyuma yake ni watu wengi ambao pia wanaonekana kungojea hawa.

Hapa ni uwanjani ambapo tunaona timu mbili zikicheza mchezo wa mpira wa kandanda ambapo tunaona hao wakikimbilia huo mpira pembeni pale tunaona umati wa watu wakiwa kwenye uwanja ama hema.

Jamaa huyu ambaye ni afisa wa serikali ambaye amevalia shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu mkononi anajaribu kuchukua vidole kwa mtu huyu ili aweze kuiwekelea kwa karatasi.

Hapa tunaona wachezaji ambao wanasherehekea mno wakiwa wamepewa taji lao na wameliinua juu huku wakishangilia mikono yao yakiwa juu pia.

Hapa tunaona jaji mkuu, Martha Koome akiwa amesimama na raisi aliyechaguliwa, Dr. William Samoei Ruto. Hii ni ukumbi ambapo raisi alikuwa anaapishwa baada ya kushinda uchaguzi. Nyuma yao ni watu au viongozi wanaoshuhudia.

Haoa ni jukwaa la uwanja na tunaona halaiki ya watu wamekusanyika wengi wao wakiwa wamevaa shati ambayo zinafanana, iliyo na ile sura ya rangi ya bendera ya kitaifa. Kunao pia watu wamesimama wakipiga picha wengine wakiwa wameketi.

Hapa ni uwanja ambao tunaona mashabiki wa timu wa Gormahia wakiwa wamevaa sare sambamba na hiyo timu wakiwa tayari kusherehekea michezo huu huku wengi wakionekana kuitishana na kuinama mkono yao.

Hapa tunaona kiongozi wa upinzani Raila Omolo Odinga akiwa na watu wa chama chake ambao ni wana siasa huku akijaribu kumtambulisha mmoja wao kwa watu akiwa mbele ya wana habari.

Uwanja. Tunaona mwanaspoti huyu akijaribu kuruka ile mchezo wa kuruka mbali na miguu. Yeye ameanguka chini huku wengine wakiwa na shughuli zao kule nyuma na uwanja huu hauna watu wengi.

Viongozi hawa watatu, mmoja wao akiwa seneta Orengo na bi Martha Koome wako kwa kusherekea na wanaonekana kufungua koti ya mahakama.

Jaji mkuu Bi Martha Koome ,amesimama pamoja na rais wa tano wa nchi hii, bwana Ruto, huku wakiwa wametabasamu. Kando ama nyuma yao ni viongozi tofauti ikiwemo na naibu wa jaji mkuu Philomena Mulwa.

Hapa tunaona majumba mengi kwenye maghorofa na iliopo mbele ni jumba la posta ambalo barua pepe hukuwa. Mtu huyu wa pikipiki inaonekana akibeba hilo sanduku la posta, huku mbeleni watu wengi wamesimama wakiwa na pikipiki zao.

Hapa ni uwanjani na tunaona wachezaji wawili. Mmoja wao akionekana akiwa na furaha na kushangilia huku mwenzake akiwa amenyamaza na ametulia akichungulia. Nyuma yao ni watu pia ambao wanashabikia.

Watu hawa wako barabara wakionyesha ni sherehe au kumpigia debe mwana siasa huyu Raila akiwa na Kalonzo kama naibu wake . Wao wanakimbia wakionyesha kibabe hii kwa barabara.

Tunaona mhudumu katika ofisi hii akiwa amengalia talakilishi akifinya hitu, mbele yake kuna watu wawili ambao wanasubiri kushughulikiwa, nyuma ya msichana huyu ni wanume wanaofwatilia kinachoedelea.

Hapa ni uwanja na tunaona wachezaji watano wakikimbizana na mpira, wanne hao wamevaa sare zinazofanana na mmoja amevaa sare ya nyekundu, na yeye ndio anapiga hiyo mpira. Kando huko kunao mashabiki.

Hapa tunaona mchezaji huyu ambaye anaruka ile ya urefu kwenye uwanja. Yeye ameanguka chini na iyo mchanga kuonekana kutapakaa kila mahali, pale hakuna mtu kwenye jukwaa huu.

Uwanja huu ni wa nyayo stadium ambapo tunaona watu wengi wamekusanyika, mbele hapa kuna mtu ambaye anajaribu kujipiga picha, wengi wao wakiwaungili wakionekana kumtazama.